Muuguzi anaangalia meno ya mgonjwa kwa umakini huku akitumia kifaa maalumu cha matibabu ya meno. Huduma hii ya tiba husaidia kudumisha afya ya kinywa na kuzuia magonjwa.

Mikono mingi imekusanyika juu ya udongo huku mmea mmoja ukiwa umeota katikati yake, hii huoyesha umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kuendeleza afya bora katika jamii.

Watu wakiwa katika mafuriko wanaokoa thamani zao huku nyumba zikionekana zikiwa zimeharibika vibaya. Hali hii ina sisitiza umuhimu wa kudhibiti mazingira na kuchukua tahadhari za afya ya mazingira.

Maji ya mafuriko yameenea barabarani huku magari mengine yakiwa yamekwama na mingine yakipita kwa taadhari. Wakati watu wamesimama pembeni wakitazama kwa mshangao. Hii inaonyesha umuhimu wa kudhibiti maji taka ili kulinda afya ya jamii na kuhakikisha usalama wa watu na mali.

Nje ya jengo kuna mabango mawili na kiti cha wagonjwa kilichowekwa tayari kwa huduma, vifaa hivi vinaboresha mazingira ya hospitali na kurahisisha huduma kwa wagonjwa.

Kiti cha wagonjwa kimewekwa nje ya jengo pamoja na bango linaloonyesha bidhaa zinazotolewa, vifaa hivi vinaboresha huduma na hutoa faraja kwa wagonjwa wanapokuwa katika zahanati.

Madaktari wawili wakiwa wamevaa sare rasmi, wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kimatibabu. Huku mmoja wao akichunguza kifaa na mwingine akitafuta kifaa kwenye droo.

Wauguzi waliovalia sare zao wakiwa sehemu moja, wengine wamekaa na baadhi wamesimama wakiwa na nyuso zenye tabasamu. Hali hii huboresha umoja na huduma bora wanazotoa kwa wagonjwa na jamii.

Mwanamume amevaa joho la kitiba akisimama kwa utulivu, tayari kutoa huduma za afya kwa wagonjwa. Hii ni sehemu ya wahudumu wa afya wanaoshughulikia matibabu na ushauri.

Mama amesimama akiwa na mtoto wake kando, wakisubiri kwa subira huduma ndani ya sehemu ya matibabu, wagonjwa wengine pia wamekaa wakisubiria kwa utulivu huduma hiyo.

Muuguzi wakike anatoa huduma maalumu kwa watoto njiti kwa uangalizi wa karibu na matunzo bora, ili kuhakikisha watoto wenye uzito mdogo wanapata lishe na ufatiliaji wa afya ili wakue salama na wenye afya njema.

Muuguzi aliyevalia sare rasmi anafafanua kwa makini akiwa na kitabu mkononi kwake, akimsaidia mwanamke aliyebeba mtoto mdogo na kutoa huduma za afya za watoto kwa umakini na upendo.

Wanawake wawili wameshika vikombe vya maji, huku wakipokea dawa kwa makini kutoka kwa wauguzi wao wakizingatia usafi na afya bora.

Mlezi wa afya anamlisha dawa mtoto aliyevaa sare za shule, huku mwalimu akiwapanga watoto wengine kwa utaratibu kupokea dawa hiyo kwa usafi na nidhamu.

Kasha lenye rangi ya fedha linalebo inayoonyesha matumizi ya dawa za asili, likiwa ni sehemu ya tiba za kienyeji zinazotumia mimea kuponya na kuimarisha afya.

Majani ya kijani yamewekwa juu ya kibao yakitumika kama dawa za asili kwa tiba ya magonjwa mbalimbali. Jambo linalosaidia kupunguza gharama za matibabu na kuhifadhi maarifa ya tiba za jadi.

Vikombe viwili vimejazwa majani pamoja na maji, vinavyotumika katika tiba za asili za kienyeji zinazosaidia kuimarisha afya kwa njia ya mimea halisi.

Mimea ya kijani katika ndoo zilizojaa mchanga imechanua kwenye ardhi ya udongo, ikitumika kama dawa za asili kwa tiba na ustawi wa afya katika jamii.

Vidonge vyenye rangi ya kijani vimepangwa vizuri vikionyesha tiba asilia zinazotumika kuimarisha afya. Dawa hizi za kienyeji husaidia kupunguza matumizi ya kemikali na kutunza mwili kwa njia ya asili.

Dawa iliyofungwa na kuandikwa maneno madogo, huku yakielekeza jinsi ya kutumia mimea na mbinu za asili, ikitumika kutibu na kuzuia magonjwa kwa njia ya tiba za jadi.